Mandhari safi yanavutia macho na yanasisimua nafsi. Chane mingi za ndizi zilizo na rangi ya kijanikibichi zimelazwa. Hapa ni sokoni ambapo wachuuzi huja kubadilisha bidhaa zao na kupata hela.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafasi, mnyama mkubwa mwenye gamba ngumu na kichwa kidogo amesimama. Huyu ni kobe mnyama anayetembea kwa mwendo wa polepole.

Binadamu wa kiume aliyevalia magwanda rasmi ya rangi ya samawati ambayo ni ovaroli anamkamua ng'ombe wa maziwa aliye mweupe na madoadoa ni meusi. Haya ni maandhari ya zizi la ng'ombe na maziwa haya huuzwa ilikumpatia chakula.

Halaiki imekusanyika mbele na binadamu na wa kiume aliyezama kwenye mawazo amevalia shati jeusi amemshikilia mnyama wa majini ambaye ni samaki. Huyu ni mchuuzi wa samaki.

Mimea mbalimbali yenye rangi ya kijani kibichi na madoadoa imo kwenye udongo wa hudhurungi. Hapa ni shambani na mahindi haya yameathirika na wadudu na yanafaa kunyunyuziwa dawa.

Milo mbali mbali inayoveza kudodosha mate mdomoni kudhihirisha utamu. Imepangwa kwa utaratibu juu ya visahani tisa vya rangi nyeupe. Baadhi yake ni mandazi yenye umbo ya pembe tatu huitwa mahamri na hupikwa hasa kwenye mkoa wa Pwani.

Mandhari safi na ya kupendeza na kuvutia macho na kuburudisha nafasi kando yake kuna binadamu wa kiume aliyevalia magwanda rasmi yenye rangi ya manjano, na anamunyunyuzia mnyama ambaye ni ng'ombe mwenye rangi nyeusi na madoadoa meupe dawa ilikuweza kumkinga dhidi ya magonjwa .

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi. Maji mengi yametulia na yana vidudu yenye rangi jeusi. Hizi ni samaki ambazo zimo majini na zinaendelea kukuzwa ili ziweze kuvuliwa baadae.

Bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu zinavutia macho, baadhi yake zimo ndani ya chupa zenye zina vifuniko vya rangi tofauti tofauti kama vile samawati, manjano na kadhalika. Bidhaa hizi ni viuongo za upishi.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu kwa ajili ya vijisani vya chuma. Hizi ni viungo vya upishi vinavyotumwa hasa na wakazi wa Pwani wakati wa mapishi yao kama vile pilau, biriani, matobosha na kadhalika.

Mlo unaweza kudondosha mate mdomoni umo ju ya kijisahani kilichotengenezwa na fiti za nazi baadhi yake ni maandazi ya pembe tatu na mchuzi rojorojo uliokolezewa nazi, haya ni mahamri hupikwa haswa na wakaazi wa pwani.

Chakula chenye kudondosha mate mdomoni kudhihirisha utamu kimo kwenye sahani za rangi nyeusi juu ya meza. Kando yake mna jwisi kwenye vikombe. Baadhi ya mlo huu ni kama vile pilau ambazo hupikwa hasa na wakazi wa pwani.

Chakula kinachoweza kudodosha mate mdomoni kudhihirisha utamu kimo kwenye kindoo kichafu na mandhari machafu. Kando yake kuna mwanamke aliyevalia dresi ya rangi ya kijivu.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho nakusisimua nafsi, na msitu wa ranngi ya kijani kibichi unao dhihirisha urotuba wa eneo hili. Mbele mna mwanaume ambaye amevalia shati ya rangi ya samawati.

Mlo unaoweza kudondosha mate mdomoni kudhihirisha utamu umo kwenye vijibakuli vya rangi ya nyeusi na nyeupe mtawalia kwenye kijimeza baadhi yake ni nyama zilizochomoka kwenye vijiti zinazoitwa mishikaki.

Mandhari safi ya kupendeza yanasisimua nafsi na kuvutia macho, mna chane za ndizi za rangi ya kijani kibichi ambazo bado hazijaiva, kando yake mwanaume mtanashati ameegemea kwenye ukingo.

Maandhari safi yanavutia macho. Kando yake mna ng'ombe wa maziwa ambaye ana rangi nyeusi na madoadoa meupe anayekamuliwa ilikuweza kupata maziwa yanayoweza kuuzwa ilikutengeneza bidhaa mbalimbali kama vile siagi.

Mlo unaweza kudondosha mate mdomoni kudhirisha utamu umo kwenye vijisahani vya rangi nyeupe na vingine ni vya chuma mtawalia kwenye kijimeza, vyakula hivi hupikwa hasa na wakaazi wa pwani.

Matunda yanayoweza kudondosha mate mdomoni kudhihirisha utamu zimepangwa kwa utaratibu. Hizi ni ndizi zenye rangi ya manjano zinapoiva na mchuuzi aliyevalia shati jekundu anaendelea kuzipanga, kando yake kuna mwengine wa kike aliyevalia magwanda ya kiasili.

Mlo baadhi yake wa....

Mandhari safi ya kuvutia yanaburudisha macho na kusisimua nafsi. Mbele yake kuna nyumba mbili zinazowashiria umaskini kwa kuwa zimeezekwa fito za nazi. Kando yake kuna maua yenye rangi ya kijani kibichi yanayoota kudhihirisha urutuba wa eneo hili.

Mlo unaweza kudondosha mate kinywani umo kwenye kibakuli cha chuma, hizi ni mbaazi zilizotiwa nazi na hupikwa haswa na wakaazi wa pwani ili kuweza kujitafutia riziki ama hata chakula cha nyumbani.

Mlo unaweza kuondosha mate mdomoni umo kwenye sinia iliyo na sahani yenye rangi nyeupe iliyo na maharage ya nazi. Kando yake mna andazi la pembe tatu ambalo huitwa mahamri na hupikwa hasa na wakazi wa Pwani.

Chakula kinachoweza kudondosha mate mdomoni kudhiℎ𝑖risha utamu kimo kwenye vijisahani vyeupe, h𝑖i ni pilau na baadhi ya mapishi ya mchele ambazo hupikwa ℎ𝑎𝑠𝑎 na wakaazi wa pwani kando yake kuna nyama ya kuchoma.

Bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu zina vutia macho na zimo kwenye vindoo. Hivi ni viungo vya upishi na hutumiwa hasa na wakaazi wa pwani kupika chakula mbalimbali kama vile pilau, matobosha, mahamri na kadhalika ilikuwauzia wateja.

Chakula kinachoweza kudondosha mate mdomoni kimo kwenye kijisahani chenye rangi nyeupe na nyekundu, huu ni mlo ambao hupikwa hasa na wakaazi wa pwani unaojumuisha mchuzi rojorojo na ugali.

Binadamu kwa kiume mweye misuli anamuinuwa mnyama wa majini na kumutia kwenye mizani, hawa ni samaki na haya ni mandhari ya sokoni ambapo mchuuzi anapompimia mteja wake wanyama hawa anaweza kujipatia faida.

Manthari safi na yakuvutia yanapendeza macho na kusisimua nafsi. Mbele, kuna maji yaliyotulia. Ndani, kuna vijinyama vyeusi. Hawa ni samaki ambao wamefugwa ili kuweza kukua ili wavuliwe baadaye.

Binadamu wa kiume aliyevalia mavazi yaliyochoka na kofia ameshikilia mfuko mkononi. Huyu ni mchuuzi wa madafu na haya ni maeneo ya pwani kwa kuwa minazi hupatikana hasa katika maeneo haya na kipato chake ni cha chini dhihirisho la vazi lake.

Mmea wenye rangi ya kijani kibichi, umeota na kunawiri vizuri kudhihirisha rotuba wa eneo hili. Hii ni chane ya ndizi iliyozaa na kukomaa, karibu kukatwa na huweza kuuzwa ili kumpa mkulima faida.

Mandhari safi yanavutia macho na kuburudisha nafsi. Hapa ni kwenye ufuo wa bahari na kuna minazi ya rangi ya kijani kibichi. Kado yake kuna jengo lililowezwa kwa fito, mbele kuna mwanaume anae tembea aste aste.

Mandari safi na ya kuvutia, yanaburudisha macho na kusisimua nafsi. Kando yake kuna mimea, yenye rangi ya kijani kibichi. Mbele yake kuna nyumba ya kifahari, iliyoezekwa paa nzuri yenye rangi nyeupe.

Vyakula mbalimbali vinavyodondosha mate mdomoni vimepakiwa kwenye sinia la chuma lililo juu ya meza. Baadhi yake ni kama vile samaki, vibanzi, limau, pilipili hoho zinaashiria maandhari ya hotelini.

Maandazi yenye umbo ya pembe tatu yamepangwa vizuri kwenye kijisahani kilicho ju ya meza iliyotandikwa leso ya rangi nyeupe, haya ni mahamri ambayo hupikwa sana na wakaazi wa mkoa wa pwani. Juu ya kibakuli kidogo kuna maharagwe ya nazi.

Mandhari safi na kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi kando yake mna mimea mbalimbali iliyo na rangi ya kijani kibichi na baadhi yake ni minazi inayoota hasa kwenye mkoa wa Pwani, kuna vijumba vidogo venye rangi nyeupe na hapa ni kwenye ufuo wa bahari.

Binadamu mtanashati wa kiume aliye na misuli, mwenye kofia, amevaa buti nyeusi na kaptula ya rangi ya kijivu. Amechuchumaa huku akikamua ng'ombe ili kupata maziwa ambayo hutumika kutengeneza chai.

Mandhari safi ya kupendeza yanaburudisha macho na kusisimua nafsi. Humu ni kwenye shamba la migomba ya ndizi, iliyo na rangi ya kijani kibichi, kuashiria urutubisho wa eneo hili. Ndizi zenyewe zimekomaa na ni kubwa, muuzaji ataziuzia ili kupata faida.

Mlo unaoweza kudondosha mate mdomoni kudhihirisha utamu moja jisahani jeupe. Baadhi ya vyakula hivi ni pilau, kachumbari na pia mna ndizi. Wakaazi wa pwani husifiwa haswa kwa mapishi yao kwa utumizi wa viungo mbalimbali.

Bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu zinavutia macho na kuburudisha nafsi humu ni kwenye duka la kitalii na bidhaa hizi huweza kuuziwa watalii ili kuweza kupata pesa za kigeni zinazotumiwa na muuzaji kujiendeleza kimaisha.

Chakula cha kudondosha mate mdomoni kimo kwenye sahani kubwa ya chuma. Hii ni pilau ambayo hasa hupikwa na wakazi wa pwani. Kando yake mna mkono ambao unaashiria mtu aliyezama kwenye malaji.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu, ndani ya vindoo vilivyo na rangi ya samawati. Hizi ni viungo vya upishi na hutumiwa hasa na wakazi wa pwani kupikia vyakula mbalimbali kama vile pilau, biriyani, viazi karai na kadhalika ili kuuzia wateja.

Milo mbalimbali inayoweza kudondosha mate momoni kuthirisha utamu wake imepangwa kwa utaratibu. Baadhi yake ni kama vile mishikaki, ndizi, mahindi ya kuchoma. Kando yake kuna mwanamume aliyevaa mawanda rasmi na overall nyeupe anayewahudumia wateja.

Manthari ya kupendeza yanavutia macho na kuburudisha nafsi. Hapa ni kwenye shamba la mimea yenye rangi ya kijani kibichi. Hii ni migomba midogo inayokuzwa ili kuweza kumletea mkulima faida anapouza mazao yake ambayo ni ndizi.

Mlo unaweza kudondosha mate mdomoni kudhihirisha utamu umechomekwa kwenye vijiti. Chakula hiki huitwa mishikaki na huweza kupikwa hasa na wakaazi wa pwani na kuuziwa watalii ama wenyeji wa hapa hapa tu.

Kitu kiwevu chenye rangi nyeupe kimo ju ya kijineti, hi ni nazi ambayo huweza kutumiwa ili kutoa tuwi na hupatikana hasa kwenye mkoa wa pwani na hutumiwa kutengeneza vyakula mbalimbali kama vile mahamri ama pilau.

Kitu kiowevu kilicho kwenye jisahani kikubwa kinaendelea kukorogwa kwa kutumia vibuyu. Hii ni tui ambayo hutumiwa sana na wakazi wa pwani kuweza kupikia vyakula mbalimbali kama vile pilau, matobosha ama hata mahamri.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi kando yake kuna miti mbalimbali yenye rangi ya kijani kibichi baadhi yake ni kama vile minazi ambayo hukuwa haswa kwenye mikoba ya pwani. Hapa ni kwenye ufuo wa bahari.

Mlo, unaoweza kudondosha mate mdomoni, kudhihirisha utamu wake imepakuliwa kwenye jisahani jikubwa. Chakula hiki ni pilau na hupikwa hasa na wakaazi wa pwani na hujumuisha viungo vingi.

Madhari safi ya kupendeza yanavutia macho. Wanyama wakubwawakubwa wamepangwa kwenye mstari; hawa ni samaki ambao wanagoja kuuzwa. Wachuuzi waliovalia magwanda rasmi yenye rangi nyeupe na kofia wanazungumza na wateja wao.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho. Kando yake kuna miti mirefu ya minazi iliyo na rangi ya kijani kibichi. Mbele kidogo kuna bwawa kubwa iliyo na maji. Pia kuna makazi yenye nyumba za kisasa ambazo ni za watalii.

Chakula kinachodondosha mate mdomoni kudhihirisha utamu unavutia macho na kimo kwenye sahani nyeupe iliyo juu ya meza. Hii ni pilau inayopikwa haswa na wakaaji wa pwani. Kando yake mna ndizi na kachumbari.

Mlo unaodondosha mate mdomoni kudhihirisha utamu unavutia macho na umo kwenye sahani la rangi nyeupe juu ya kijimeza. Baadhi ya vyakula hivi ni kama vile: chapati, viazikarai, na nyama ya kukaanga. Kando yake mna mgomba wa ndizi.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi, hapa ni kwenye shamba la ndizi lililo na rangi kijani kibichi. Kando yake mna chane kubwa iliyo mbichi.

Manthari safi ya kuvutia macho yanapendeza na kusisimua nafsi. Mimea mbalimbali ya rangi ya kijani kibichi imeota. Hapa ni shambani na chane mbalimbali za ndizi ambazo hazijaiva zinachuuzwa.

Maandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi. Hapa ni sokoni na bidhaa mbalimbali zimeweza kunadiwa ili kuuzwa kama mihogo ya kuchoma, mahindi ilikuweza kumletea muuzaji riziki.

Mandhari safi ya kupendeza na kuvutia macho na kusisimua nafsi. Kuna mahali pa bidhaa zilizopangwa kwa utaratibu. Hapa ni sokoni na wauzaji wamekuja kunadi bidhaa zao ili wanunuzi waweza kupata kuzinunua.

Mlo mtamu unaweza kudondosha mate kinywani humo kwenye visinia kwenye jimeza chikubwa. Kando yake kuna binadamu wa kiume anayepima juisi ndani ya chupa ili kumwuzia mteja wake. Haya ni mandhari ya sokoni na kuna wanunuzi.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kutuliza nafsi. Rangi ya kijani kibichi imejikita. Huu ni mgomba wa ndizi ambayo bado haijakomaa na hutumiwa kama chakula inapokomaa.

Mlo unaoweza kudondosha mate mdomoni, kudhihirisha utamu unahusisha mandazi yenye umboya pembe tatu kwenye kijisahai cheupe. Mahamri ambayo hupikwa hasa na wakaazi wa pwani na kuna mbaazi zilizokolezewa pilipili juu.

Mlo unaweza kudondosha mate mdomoni. Umepangwa kwa utaratibu kwenye kijisahani cha rangi nyeupe. Kuna umbo ya pembe tatu. Hii ni sambusa hupikuwa hasa na wakazi wab pwani ili kuuzia wateja ama kwa ajili ya nyumbani.

Mandhari safi na ya kuvutia yanaburudisha macho na kusisimua nafsi. Humu ni Kwenye ufuo wa bahari na kando yake kuna kijumba kilichoezekwa makuti. Mbele yake kuna minazi miwili yenye majani ya rangi ya kijani kibichi.

Bidhaa mbalimbali kwenye vindoo zimepangwa kwa utaratibu. Haya ni madhari ya sokoni na hizi ni viungo vya upishi zinazouzwa hasa kwenye mkoa wa Pwani na hutumiwa kuunda vyakula mbalimbali kama vile pilau, biriani na kadhalika.

Kike aliyevalia mavazi rasmi hasa ovaroli ya rangi ya samawati, glavu nyeupe na barakoa anapendeza, amo katika kiwanda cha maziwa na anayapima ili kubadili usawa wake.

Mlo mtamu unaoweza kudondosha mate mdomoni umo kwenye sahani nyeupe kwenye meza. Kando yake kuna kijiko kilichotengenezwa na mbao. Chakula hiki hupikwa haswaa na wakaazi wa pwani na ni wali wenye nyama.

Maandhari ya kupendeza yanavutia macho na kuridhisha nafsi. Mbele kuna binadamu wa kiume aliyevalia kofia na shati la samawati na ameshikilia madafu. Huyu ni mchuuzi anayeuza bidhaa hizi.

Bakuli kubwa iliyo juu ya meza ina kitu kya unyevu kenye rangi nyeupe, haya ni maziwa yaliyoganda ambayo sanasana hutumiwa kuoikia uji ama ugali.

Tunda inayopendeza inadondosha mate mdomoni kuashiria utamu wake. Hii ni chane iliyoiva na ina rangi ya manjano. Ndizi hizi huweza kuuzwa na mkulima kumletea faida anayotumia kwa matumizi mbalimbali.

Chombo cha usafiri chenye miguu miwili kinaenda kwa kasi na kimebeba vitungi vya chuma vilivyo na vifuniko. Hii ni pikipiki ambayo hutumika hasa kusafirisha bidhaa kwa masafa marefu ama mafupi kwakua haiwezi kukwama kwenye msingamano wa magari.

Mwanaume mwenye furaha aliyevaa magwanda rasmi ya rangi nyeupe, anafanya utafiti ili kugundua dawa mya ya kuweza kutibu maradhi sugu kama vile, ukimwi, ebola, polio na kadhalika.

Mlo wenye kudondosha mate mdomoni, kudhihirisha utamu, umepangwa kwenye jimeza jikubwa. Chakula hiki hupikwa hasaa na wakaazi wa pwani na huweza kuwauzia watalii. Baadhi yake ni kama vile mishikaki, viazi karai, bajia na kadhalika.

Vyakula vitamu venye kudondosha mate mdomoni vimo kwenye karatasi ya shashi, baadhi ya mlo huu hupikwa hasa na wakaazi wa pwani na ni kama vile sambusa na bajia au viazi karai.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utataratibu, zingine vimo kwenye ndoo ilhali zingine zimeachiliwa tu. Hapa ni sokoni na muuzaji amenadi ilikuziuza ili aweze kupata faida ambayo itamsaidia kwa njia mbalimbali maishani.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kusisifua nafsi. Kando yake kuna mti mkubwa ulio na majani ya rangi ya kijani kibichi. Hapa ni kwenye ufuo wa bahari na Kuna maji mengi na changarawe nyeupe.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi, nyuma mna mimea ya rangi ya kijani kibichi mbele yake mna bwawa yenye maji yaliyotulia, kando mna changarawe jeupe. Hapa ni kwenye ufuo wa mto ama bahari.

Mlo unaoweza kudondosha mate kinywani kudhihirisha utamu umo juu ya sahani nyeupe iliyotandazwa kwenye meza yenye shuka yenye madoadoa. Hiki ni chakula cha asili ya kipwani kinachojumulisha samaki na mboga.

Wanyama wenye rangi nyeusi na madoadoa meupe, wamefungwa kwa kamba miguuni. Hawa ni ng'ombe wa maziwa, wanakamuliwa ili kuweza kupata maziwa yanayouzwa sokoni kumpatia mkulima faida ili kuweza kujiendelesha kimaisha.

Mandhari safi ya kuvutia yanapendeza macho na kusiaimua nafsi, hapa ni ufuoni mwa bahari kwa kuwa kuna changarawe, minazi ya rangi ya kijani kibichi inaonekana kunyooka na kustawi kwa umaridadi.

Mlo unaweza kudondosha mate mdomoni wakiitisha utamu umo kwenye kijisahani cha chuma juu ya meza. Chakula hiki ni mishikaki ambazo hupikwa hasa na wakaazi wa pwani. Kando yake mna kabeji lenye rangi nyeupe.

Matunda yanayoweza kudondosha mate kinywani kudhihirisha utamu, yamepangwa kwa utaratibu sakafuni na mengine yamo ndani ya kreti yenye rangi ya zambarau. Vigae vimeezekwa venye rangi nyeupe vinavyong'aa. Hizi ni ndizi zilizoiva na zimo tayari kuuzwa.

Mwanamke mnene mwenye tabasamu aliyevalia mavazi ya kiasili, anaendelea na upishi ya vyakula mbalimbali baadhi yake ni kama vile mahamri, matobosha, samosa na kadhalika hizo hasa hupikwa kwenye mkahawa wa Pwani.

Mandhari safi ya kupendeza yanaburudisha macho na kusisimua nafasi mbele yake kuna miti yenye rangi ya kijani kibichi kuashiria rotuba ya eneo hili, kando yake kuna nyumba zilizoezekwa na fita za nazi nyeupe humo ni kwenye ufuo wa bahari.

Maandhari chafu yasiyo na mpangilio maalum yana tamausha na kuchafua roho. Ng'ombe kadhaa wamesimama na wanaonekana kujitafutia chakula kwenye jaa hili la taka zilizotupwa ovyo.

Mlo unaweza kudondosha mate mdomoni, kudhihirisha utamu, umo kwenye vijisinia mbalimbali vilivyo juu ya kijimeza. Mbele yake kuna muuzaji, ambaye amepakia vyakula hivi kwenye jikaratasi. Baadhi yake ni kama vile mahamri.

Bidhaa mbalimbali zimo kwenye vindoo vilivyopangwa kwa utaratibu hivi ni viungo vya kupikia na hutumiwa hasa na wakazi wa pwani ili kuweza kuandaa vyakula mbalimbali kama vile pilau, biriani, viazi karai na kadhalika.

Mlo mtamu unaoweza kudondosha mate mdomoni umo kwenye mikono myeusi yenye misuli. Chakula hiki hupikwa hasa na wakaazi wa pwani na huweza kuuzia watalii ili kuweza kujiletea fedha zinazotumika kwa matumizi mbalimbali.

Mlo unaoweza kudondosha mate mdomoni kuthihirisha utamu, umo kwenye kijisahani kilicho juu ya meza iliyotandikwaa shuka jeupe. Chakula hiki ni wali ambacho hupikwa hasa na wakazi wa pwani na umekolezewa mchuuzi rojorojo.

Vyakula vyenye kudondosha mate mdomoni kudhirisha utamu vimo kwenye kijimeza kikubwa, kando yake kuna binadamu wa kiume aliyevalia shati lenye madoadoa. Haya ni mandhari ya hotelini ambapo binadamu huyu anauza bidhaa hizi.

Mlo unaodondosha mate mdomoni kudhihirisha utamu unavutia macho umepangwa kwa utaratibu juu ya kimeza kilichotandaza karatasi ya rangi nyekundu iliyo na mistari meusi. Hawa ni samaki wanaovuliwa baharini.

Mlo wenye kudondosha mate mdomoni kudhirisha utamu umo kwenye jisanduku, chakula hicho hupikwa haswa na wakaazi wa pwani na huuziwa watalii baadhi yake ni kama vile mahamri, maharagwe ya nazi, bajia na kadhalika.

Mandhari safi yakupendeza inavutia macho na kusisimua nafsi, mbele yake kuna miti mikubwa iliyo na rangi ya kijani kibichi, kando yake kuna nyumba za kifahari mbele yake kuna bwawa lenye maji, hii ni hoteli ya kifahari.

Binadamu wa kike waliojifunga leso zenye rangi tofauti, wameketi ilihali wengine wamesimama. Wanatengeneza tui ya nazi ili kuweza kuunda vyakula mbalimbali vya asili ya kipwani kama vile mahamri.

Mandhari safi na ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi. Kando yake mna mimea mbali mbali yenye rangi ya kijani kibichi. Humu ni kwenye shamba la ndizi ambazo huweza kuuzwa na wanajamii ili kuweza kujileta fedha zinazotumiwa mbali mbali.

Mlo mtamu unaoweza kudondosha mate kinywani umechomekwa kwenye vichiti na kutiiwa juu ya moto kando yake kuna mkono wenye misuli kuashiria kiupe hii ni mishikaki na hupikwa hasa na wakazi wa pwani

Bidhaa zilizopangwa kwa utaratibu, zinavutia macho. Mbele yake, kuna binadamu wa kiume aliyevalia shati 𝑦𝑎 𝑟𝑎𝑛𝑔𝑖 ya zambarau, kofia, na kaptu𝑟a nyeusi. Hawa ni samaki wana𝑜uzwa ili kumpatia muuzaji faida.

Mlo wenye kudondosha mate mdomoni, kuthihirisha utamu umo kwenye sufuria. Baadhi ya vyakula hivi ni kama vile wali wa kukaanga ambao ni mweupe uliokolezewa viungo kama vile dania. Kijiko cheupe kimo kwenye wali huu.

Mlo unaoweza kudondosha mate mdomoni kudhihirisha utamu umepangwa kwa utaratibu kwenye kimeza kikubwa baadhi yake ni nyama zilizochomekwa kwenye vijiti zinazoitwa mishikaki na hupikwa hasa na wakaazi wa pwani.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi. Mimea ya rangi ya kijanikibichi inaota. Hapa ni kwenye ufuo wa bahari kwa kuwa kuna maji mengi na mchanga aina ya changarawe.

Bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu ndani ya vibaji beseni zinavutia macho. Hizi ni viungo vya upishi na hutumiwa hasa na wakazi wa pwani kupika vyakula mbalimbali kama vile pilau, mahamri, viazi karai na kadhalika ili kuwavutia wateja.

Mandhari safi ya kupendeza, yanavutia macho na kusisimua nafsi. Kando yake kuna mmea ya rangi ya kijani kibichi, inayo husisha minazi ambayo ni mirefu sana. Hapa ni kwenye ufuo wa bahari na kuna changarawe jeupe.

Bidhaa zilizopangwa kwa utaratibu zinavutia macho na kupendeza kando yake mna mwanamume aliyevalia shati yenye rangi ya samawati na kofia, huyu ni mchuuzi aliye sokoni na amekuja kuladi bidhaa zake.

Mandhari safi na ya kupendeza yanaburudisha macho na kusisimua nafsi. Humu ni kweny𝑒 𝑢𝑓𝑢𝑜 wa bahari na kuna minazi miwili iliyoota mirefu yenye matawi ya rangi ya kijani kibichi. Kando yake kuna jengo la kisasa lenye fito na kuta nyeupe.

Mlo wa kudondosha mate mdomoni kudhirisha utamu umo ju ya sahani nyeupe na trei ya chuma, mchuuzi wa hotelini ameubeba. Hivi ni vyakula ambavyo hupikwa haswa na wakaazi wa pwani na baadhi yake nikama vile pilau, nyama ya kukaanga na kachumbari.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho na kusisimua nafsi kando yake, mna mimea ya rangi ya kijani kibichi mbele, mna changarawe nyeupe. Hapa ni kwenye ufuo wa bahari na hasa hutumiwa na watalii kujikwaza.

Mlo wenye kudondosha mate mdomoni, kudhihirisha utamu umechomekwa kwenye vijiti. Chakula hiki ni mishikaki na hupikwa hasa na wakaazi wa pwani. Mkono mweusi, wenye misuli, kudhihirisha asili ya kiume, umeshikilia vijiti hivi.

Binadamu wa kiume mwenye shati ya samawati na kofia nyeupe huku anachuuza bidhaa. Kando yake kuna mti mkubwa ulio na rangi ya kijani kibichi. Mbele yake kuna mahindi yaliyo choma ili aweze kuwauzia wateja.

Binadamu wa kiume mweusi aliyevalia koti kubwa la samawati amejishikilia kwenye chane. Hapa ni kwenye shamba la ndizi na anavuna iliyokomaa yenye rangi ya kijani kibichi ili aweze kuiuza sokoni.

Bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu zinavutia macho na kudondosha mate kinywani kudhirisha utamu wake, hawa ni samaki ambao huliwa hasa baharini na ni maeneo ya pwani ambapo viumbe hawa hupatikana na mchuuzi anawauza ile kuweza kujipatia faida.

Mandhari ya kupendeza yanavutia macho. Chini kuna chane mingi za ndizi zilizo na rangi ya kijani kibichi kudhihirisha bado hazijaiva. Kando mna lori zinazopakiwa bidhaa hizi ilikuweza kusafirishwa hadi sokoni.

Chakula chenye kudondosha mate mdomoni, kudhihirisha utamu kimo juu ya meko. Hii ni mihogo ya kuchoma na huweza kuuziwa watalii ama wakazi wa Pwani ili kuweza kujiletea faida kwa muuzaji ambayo hutumika kwa njia mbalimbali maishani.

Mandhari safi ya kupendeza yanavutia macho ya kusisimua nafsi. Nyama mbalimbali zimo kwenye kreti nyeupe. Hizi ni samaki zinachuuzwa na wauzaji mbalimbali. Haya ni mandhari ya sokoni na wamekuja ili kuuza bidhaa zao.

Maandhari safi na ya kuvutia yanaburudisha macho na kusisimua nafsi, kando yake kuna vijimea vidogo venye rangi ya kijni kibichi ambamo mna neti kubwa yenye rangi nyeusi, humo ni kwenye ufuo wa bahari.

Binadamu watanashati wa kiume walio valia mashati mekundu yenye maandishi ya rangi ya manjano wanatabasamu. Wameshilikilia vijisahani vyenye vyakula mbalimbali kama vile mishikaki, samaki wa kukaanga na kadhalika.

Mlo mtamu unaweza kudondosha mate mdomoni, umo kwenye visahani. Chakula hiki hupikwa hasa na wakazi wa Pwani na hujumuisha mchele ambao baada ya kuiva huitwa wali na ndani mna vipande vya nyama vya kuku.

Mandhari safi yakupendeza yanavutia macho na kusisimua nafasi. Hapa ni kwenye zizi la ng'ombe wa maziwa ambao huweza kukamuliwa na kuuza Ili kutengeneza bidhaa mbalimbali ambazo huweza kuletea faida muuzaji.

Mlo unaoweza kutonesha mate mdomoni, umo kwenye sahani kubwa aina ya sinia. Chakula hiki upikwa hasa na wakazi wa pwani na kinahusisha pilau, kachumbari nyama yenye mchuzi rojorojo.

Mandhari safi ya kupendeza yanaburudisha macho na kusisimua nafsi. Kando yake mna bwawa lililo na maji yaliyotulia. Ndani yake mna mimea yenye rangi ya kijanikibichi kuashiria utulivu wa eneo hili.

Mlo unaodondosha mate mdomoni, ukidhihirisha utamu, umepangwa kwa utaratibu juu ya chimeza chikubwa. Hii ni vyakula ambavyo hupikwa hasa na wakazi wa pwani na inajumuisha mishikaki ambayo ni nyama iliyomeka kwenye vijiti.

Mandhari safi na ya kupendeza yanavutia macho. Kando yake mna miti mikubwa yenye rangi ya kijani kibichi kudhihirisha rutuba ya eneo hili. Humu ni kwenye ufuo wa bahari kwa kuwa kuna madau kadhaa ziliyoegeshwa kwenye changarawe.

Mlo wa kudondosha mate mdomoni kudhihirisha utamu umo juu ya vijisahani vyeupe kwenye meza ya hudhurungi. Baadhi ya vyakula hivi ni kama vile samaki wa kukaanga, limau, mchuzi rojorojo, ugali, kachumbari na mboga ya majani.

Mandhari safi ya kupendeza yanasisimua nafsi na kuvutia macho, mbele yake mna minazi ya rangi ya kijani kibichi kando yake mna hoteli ya kifahari nyeupe, haya ni mandhari ya ufuoni mwa bahari na mna changarawe na maji mengi.

Chakula vinavyo weza kudondosha mate mdomoni vimepangwa kwa utaratibu. Juu ya vijisahani vyenye rangi nyeupe, kwenye jisinia jikubwa. Mchuuzi aliyevalia shati lenye rangi ya zambarau amevishikilia. Hivi vinauzwa hasa kwenye hoteli ya kitalii.

Bidhaa mbalimbali zilizopangwa kwa utaratibu zinapendeza, hizi ni viungo vya upishi na hutumiwa hasa na wakaazi wa pwani kupika vyakula mbalimbali vitamu kama vile pilau, biriani, viazi karai na kadhalika.

Mlo unaodondosha mate mdomoni kudhihirisha utamu unavutia macho. Haya ni matobosha ambayo hupikwa hasa na wakazi wa pwani kwa kutumia viungo mbali mbali. Huuzwa ili kuweza kumletea muuzaji faida.

Mti mkubwa umetoa. Waze wa jadi walitumia mahali hapa kama sehemu ya kuabudia. Kando yake kuna mnazi nyuma yake kuna nyumba yenye rangi nyeupe.

Kijikaratasi cheupe kilicho na maandishi meusi kina chakula huu ni muhogo wa kuchoma ambao huweza kukolezewa limau ama pilipili na huuzwa hasa kwa wakaazi wa pwani ama watalii.

Mandhari safi na yakupendeza yanaburudisha macho na kusisimua nafasi, humu ni kwenye ufuo wa bahari na kuna minazi yenye fito zenye rangi ya kijani kibichi kando yake mna paa la hoteli la kisasa lina kuta zenye rangi nyeupe.

Mlo mtamu wa kudondosha mate mdomoni imo juu ya sahani cheupe lililowekwa juu ya meza, chakula hiki ni aina ya samaki, ugali na mboga ya majani na hasa huliwa wakati wa adhuhuri ama usiku.

Wachuuzi wa kike wamenadi bidhaa mbalimbali sokoni na wengine wananunua. Hawa ni wakazi wa pwani na wanauza samaki tofauti tofauti ambao wamevuliwa baharini.

Bidhaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu kama vile vitunguu, karoti, pilipili; zingine zimo ndani ya vikapu ilhali kuna zenye zimewekwa ndani ya vidoo. Mbele yake mwanamme mwenye misuli amevaa shati jeusi yenye nembo ya rangi nyekundu na nyeupe anaonekana kuchuuza.

Wanyama wa baharini wamepangwa kwa utaratibu juu ya meza kubwa yenye karatasi ya rangi ya samawati. Hawa ni samaki na wanachuuzwa. Kando yake kuna vijisahani wa kuwaweka.

Mandhari safi na ya kupendeza yana mifugo. Wanyama hawa ni ng'ombe, ambao huweza kukamuliwa na kutupa ng'ombe ama pia kuchinjwa na kutupa nyama zinazouzwa kwenye buchari na kutusaidia na protini kwenye mili zetu.

Mlo wa kudondosha mate mdomoni umechomekwa juu ya jisi niache kubwa. Chakula hiki ni shawama ambacho hupendwa sana sana na wakazi wa pwani. Mkono wa kiume umeshika baadhi ya vitumbua hizi.

Kwenye mandhari ya kijani kibichi yaliyotelekezwa na kuchakaa, kuna chombo cha usafiri wa majani kilicho na rangi ya udhurungi, hapa ni ufuoni mwa bahari na dau hili ni la wavuvi wenye kipato cha chini.

Mlo mtamu wa kudondosha mate mdomoni umeandaliwa juu ya jisinia jikubwa kwenye jimeza. Chakula hiki ni pilau na mayai ambacho hupendwa sana sana na wakaazi wa pwani. Kando yake mna juice ya rangi ya chungwa ambayo imo kwenye glasi.

Bithaa mbalimbali zimepangwa kwa utaratibu kwenye vikapu kwanye vindoo baadhi yake nikama vitunguu na nadhania hapa ni sokoni na leo nisiku ya kuwangoja wachuuzi waje wanunue.

Vindoo vilivyowekwa viungo vya kupikiwa na kusudia huu ni mkoa wa pwani kwa maana hao ndio hupika chakula cha kitamu na hapa pia panaweza kuwa sokoni.

Vyakula vitamu vya kudondosha mate mdomoni vimepakuliwa juu ya gazeti kwenye kijisinia. Vingine vinaendelea kupikwa kwenye meko. Haya hizi ni viazi karai unaopikwa kwenye mkoa wa pwani.

Chakula cha kudodosha mate mdomoni kimewekwa juu ya sahani jeupe lililo juu ya mkeka au leso. Haya ni matombosha na mbaazi za nazi ambacho hupikwa hasa na wakaazi wa Pwani.

Mandhari ya kupendeza safi yenye utulivu yanasisimua, kando yake kuna msitu wenye majani ya kijani kibichi, hapa ni mandhari ya hoteli ya kifahari kuwa kuna nguzo zenye rangi nyeupe.

Nyama ya kudondosha mate mdomoni, iliyochomekwa juu ya vichuma aina ya mishikaki imo katika sahani jeupe lililoekelewa juu ya meza safi. Nakusudia hapo hotelini, ambapo kunauzwa vyakula tofauti tofauti.

Chakula kitamu chenye kudondosha mate mdomoni cha endelea kuiva. Hawa ni samaki wa kuchoma na wanapatikana hasa kwenye mkoa wa Pwani kwa kuwa kuna bahari ama maeneo ya ziwa.

Mlo mtamu imeandaliwa kwenye karai kubwa haya ni matobosha na mahamri ambayo hupikwa hasaa na wakaazi wa pwani, upishi wake huhusisha unga wangano, tuya ya nazi mna mafuta.

Maandazi yenye umbo ya pembe tatu yamo juu ya kijisahani chenye rangi ya kijani kibichi. Haya ni mahamri ambayo hupikwa kwenye mkoa wa pwani. Na juu ya kijibakuli chini ya umbwa ya parachichi kuna maharagwe ya nazi.

Chakula cha kudondosha mate mdomoni, kimo kwenye sahani jeupe ambayo imo juu ya meza ya vigae yenye rangi nyeusi. Mkono wa kike, unachukua moja kati ya zile vitumbua.

Vyakula vya kudodosha mate mdomoni vimepangwa kwa utaratibu juu ya kijisahani, hivi ni kama vile vibanzi, kachumbari, samaki na pia kuna juisi upande wa kulia chini.

Bidhaa kadhaa zimenadiwa kwenye kijumba kilichoezekwa na makuti. Haya ni madafu na kando yake mwanaume anaonekana kuchonga moja ili kumkabidhi mteja.

Maandhari yanayopendeza yenye utulivu na usafi yana minazi iliyonawiri yenye rangi ya kijani kibichi. Hapa ni ufuoni wa bahari, maeneo hayo hupatikana hasa kwenye mkoa wa pwani.

Meza imeandaliwa na vyakula mbali mbali vyenye kudondosha mate mdomoni kama vile wali, nyama aina ya mshikaki, matunda, mboga mbali mbali na pia mchuzi, hapa ni hotelini na wanawahudumia wateja wao.

Mandhari yanayosharia ukame yana miti michache mirefu yenye rangi ya kijani kibichi, kando yake ndani ya zizi mna mifungo aina ya ng'ombe watatu wana rangi nyeusi ilihali moja ana rangi nyeupe, mwanaume anaonekana kuwachunga wanyama hawa.

Mandari ya kuvutia, yanayoashiria uchuuzi yana vyakula mbalimbali vinavyoweza kudondosha mate mdomoni. Hapa ni pwani. Baadhi ya milo hii ni kama vile mishikaki na samaki ambao hutolewa hasaa baharini.

Mlo mtamu wa kudondosha mate mdomoni, umechomekwa kwenye vijiti na umo juu ya meko. Hii ni mishikaki, na hasa hupendwa na wakazi au pwani, huuziwa hasa kwa watalii wanaotoka ng'ambo ama bara.

Mandazi yenye umbo ya pembe tatu yamo juu ya sahani jeupe moja limeumwa kuashiria kuna mlaji aliye kando. Maharagwe yamo ndani ya bakuli yenye rangi ya buluu.

Vyakula vya kuvutia vimo juu ya mkeka ama leso. Kuna pilau, wali na pia vitoweo mbalimbali ambavyo vinaweza kudondosha mate mdomoni kama vile maharagwe, nyama.

Vipande tofauti tofauti vya unga wa ngano vimekatwa na kutandazwa juu ya meza. Mkono unanyunyizia viungo kwenye vingine upande wa juu ili kuunda sambusa.